Mkulima huyu, ameweza kupanda mimea yake katika nyumba ya kioo ya kuhifadhia mimea, tunaweza ona ya kwamba, mimea hii imeweza kupandwa, kwa mstari, na pia, mimea imeweza kunawiri vyema.

Huu ni ukulima wa hydroponi ambao hutumia maji katika kukuza mimea hii, inaonyesha kwamba ni ukulima tofauti na ule ukulima ambao tumeuzoea wa kupanda kwa kutumia udongo. Na tunaona mkulima huyu amepanda mimea hii kwenye bomba la maji lenye rangi nyeupe. Tunaona ya kwamba mbinu hii ni nzuri sana mimea inaweza kunawiri vyema.

Hii ni mbinu ya kisasa ya ukulima itwayo hydroponics mbinu hii utumia maji kumeesha mimea, mbinu ii ni nzuri sana kuitumia katika zile sehemu ambazo udongo hauna rutuba.

Mkulima anaeza kutumia mfumo wa hydroponi kupanda mimea yake. Hii ni sayansi ya kukuza mimea kwa kutumia maji. Mfumo huu huwa tofauti na ule mfumo wa kawaida. Mimea inaonekana kunawiri vyema.

Huu ni ukulima wa kisasa uitwao Hydroponic . Ukulima huu hutumia maji kumeesha mimea. Husaidia sana kukuza na kunawirisha mimea. Mbinu hii hutumika hasaa sehemu ambazo hazina udongo wenye rutuba.

Ukulima huu wa haidroponi ni tofauti na ukulima wa kawaida kwa sababu hautumii udongo; bali ukulima huu huotesha mimea kwenye maji. Pia tunaona ukulima huu ni bora kwa sababu mimea hii imeweza kunawiri vyema.

Ukulima huu wa hydroponic ni ukulima tofauti na ukulima wa kawaida kwa sababu hautumii udongo. Tunaweza kuona mbinu hiyo ya ukulima ni nzuri sana kwa sababu mimea yenyewe imenawiri.

Hii ni mbinu ya kisasa ya kukuza mimea kwa kutumia maji mbinu hii inaitwa hydropolic husaidia mimea kukua vyema na kunawiri. Mbinu hii hutumika hasaa sehemu ambazo udongo hauna rotuba

Ukulima huu ni wa hydroponic mbinu hii nisayansi ya kuotesha mimea kwa kutumia maji. Mbinu hii ni nzuri sana katika sehemu ambazo udongo au mchanga hauna rutuba.

Huu ni ukulima wa kisasa uitwao hydroponic . Ukulima huu, humeesha mimea, kwa kutumia maji. Mkulima amepanda dania, ambayo imenawiri vyema.

Mkulima huyu anajihusisha na ukulima wa haidroponik, ambao ni sayansi wakumea mimea kwa kutumia maji. Mfumo huu ni tofauti na ule mfumo wa kawaida unaotumia udongo. Mkulima ameweza kupanda mimea hii kwenye bomba ya maji ambazo ni nyeupe, na mimea hizi zimeanza kunawiri vyema.

Mkulima amejihusisha na ukulima wa kisasa uitwao hydroponi . Hydroponi hutumia maji kumeesha mimea. Ukulima huu hutumika hususan sehemu ambazo udongo hauna rotuba.

Mkulima amejihusisha na ukulima wa haidroponi. Huu ni ule mfumo ambao hutumia maji ili kukuza mimea. Mfumo huu ni mzuri sana sehemu mbalimbali ambazo zina udongo usiokuwa na rutuba.

Huu ni ukulima wa kisasa huitwao hydroponic. Ukulima huu hutumia maji kumeesha mimea, hii husaidia mimea kunawiri vyema. Mbinu hii ni nzuri sana kwa sehemu ambazo udongo hauna rutuba.

Mkaazi huyu ameweza kupanda mimea yake nje ya nyumba yake kwa kutumia mbinu ya Hydroponic ambayo huotesha mimea kwenye maji. Pia tunaona ya kwamba mimea hii imeweza kupandwa kwenye mikebe ya rangi nyeusi.

Mfumo huu wa ukulima wa haidroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwenye maji. Mkulima huyu ameweza kupanda mboga mbalimbali kwa kutumia mfumo huu na inaonekana mimea zimeweza kunawiri vyema.

Mkulima huyu amejihusisha na ukulima wa mahindi. Mahindi haya yameweza kupandwa kwa mpangilio yanaonekana kunawiri vyema kuonyesha ya kwamba mkulima ameweza kutunza mimea yake kwa nyunyizia maji na pia kuweka mbolea.

Mkulima amejihusisha na ukulima wa mboga aina ya kabeji. Mboga hizi zimepandwa kwa mpangilio; zimepangwa kwa mstari sambamba. Mboga hizi zimenawiri vyema hii ni kuonyesha ya kwamba mkulima wetu amezingatia mbinu mbalimbali za kutunza mimea kama vile kunyunyizia maji na hata pia kuweka mbolea.

Shamba hili kubwa lenye matunda aina ya nanasi tunona ya kwamba matunda haya yameweza kunawiri na kukomaa, hii ni kuonyesha ya kwamba matunda haya yako tayari kuvunwa na kisha kupelekwa sokoni.

Katika shamba hili tunaona kwamba mkulima wetu aliweza kupanda kabeji na pia tunaona ya kwamba aliweza kutia maanani katika kuweka mbolea na kunyunyizia mimea yake maji. Tunavyoona kabeji ziliweza kunawiri vyema.

Mkulima huyu anajihusisha na ufugaji wa kuku. Tunaona ya kwamba kuna kuku wengine ambao wako katika vyumba vidogo vilivyojengwa kwa kutumia mbao, na inaonekana kuku hawa wanataga mayai. Kuku wengine wako chini, na tunaona ya kwamba jumba hili ni dogo kulingana na nambari, ya kuku.

Katika shamba hili tunaona ya kwamba mkulimu wetu ameweza kujihusisha kwa kupanda mboga aina ya kabeji na tunaona ya kwamba mboga hizi zimeweza kunawiri vyema. Hii ni kuonyesha kwamba mkulima wetu aliweza kunyunyizia mimea hii maji na pia kuweka mbolea.

Mkulima amepanda mboga aina ya kabeji. Mboga hizi zimepandwa kwa msitari sambamba ,kabeji zimewezakunawiri vyema hii ni kuonyesha ya kwamba mkulima aliweza kuweka mbolea na kunyunyizia mimea yake maji.

Mkulima huyu amejihusisha na ufugaji wa ng'ombe hasa ng'ombe wa gredi, ambao hutupatia maziwa. Ng'ombe hawa wana rangi nyeupe na nyeusi. Tunaona ya kwamba wako katika zizi na kila ng'ombe yuko na sehemu yake ya kusimama.

Katika shamba hili mahindi yanaweza kupandwa. Mahindi haya yanaonekana kunawiri vyema. Hii inaonyesha ya kwamba mkulima wetu ameweza kutunza mimea hii vizuri kwa kunyunyizia maji na pia kwa kuweka mbolea.

Mkulima huyu ameweza kujihusisha na ufugaji wa kuku. Tunaona ya kwamba ameweza kuwajengea kuku hawa nyumba na kisha kuwatengea sehemu mbalimbali ambapo kuku hawa wanaweza kupata chakula chao na pia maji ya kunywa.

Mkulima huyu, amejihusisha katika ukulima wa mboga, aina ya kabeji na, tunaona ya kwamba mboga hizi zimeweza kunawiri vyema, hii ni kuonyesha kwamba, mkulima huyu alitumia mbinu kadhaa, zinazosaidia katika kukuza mimea hii, kama vile kunyunyizia mimea maji na pia kuweka mbolea.

Katika shamba hili tunaweza kuona mkulima wetu ameweza kutumia ukulima wa kisasa. Mkulima huyu ameweza kutumia trakta kulima shamba lake. Na pia tunaona, ameweza kupanda mimea yake kwa mpangilio na hii imeweza kuleta mvuto.

Katika shamba hili tunaona ya kwamba kuna mimea mbalimbali, na pia shambani kumeweza kuwekwa paipu tatu zenye rangi nyeusi na paipu hizi zitaweza kutumika katika unyunyizi wa maji katika mimea hii.

Katika shamba hili tunaweza kuona kwamba mkulima huyu ameweka matuta ambayo amepanda mimea juu ya hayo matuta, na katika kila tuta kuna paipu ambayo itatumika katika kunyunyizia mimea hii maji. Mbinu hii inaonyesha kwamba ni mbinu nzuri kwa sababu mimea hii ishaanza kunawiri.

Katika shamba hili mkulima amepanda mimea yake kwa misitari sambamba na katika kila msitari kuna paipu ya rangi nyeusi inayotumika kunyunyizia mimea hii maji. Mbinu hii itasaidia kila mmea kupata maji.

Katika shamba hili tunaweza kuona ya kwamba kuna bomba mbili za maji na pia katika kila bomba wanaweza kuweka paipu ndogo ya rangi nyeusi na paipu hizi zitaweza kutumika katika kunyunyuzia mimea yao maji.

Katika shamba hili tunaeza kuona ya kwamba mkulima wetu ameweza kuweka matuta shambani na hii ni kuonyesha ya kwamba mkulima amepanda mbegu zake na katika kila tuta kumeekwa paipu na paipu hii itatumika katika kunyunyizia mimea hii maji.

Katika shamba hili mimea zimeweza kupandwa kwa mpangilio. Kati ya kila mstari kuna pipe ya rangi nyeusi. Pipe hizi zinatumika katika kunyunyuzia mimea hii maji. Hii itasaida kila mmea kupata maji.

Katika shamba hili, kuna paipu za rangi nyeusi ambazo zimewekwa kwa mstari sambamba. Paipu hizi zinatumika katika kunyunyuzia mimea maji, hii itawezesha mimea yote kupata maji na kunawiri vyema .

Katika shamba hili wameweza kupanda mimea kwa mpangilio na kisha, kueka pipu katika kila mstari ndiposa waeze kunyunizia maji kwa kutumia mbinu hio, na mbinu hii tunaweza kuona imekuwa vyema sana, mimea inanawiri.

Mkulima amepanda mahindi kwa mistari sambamba. Katika kila mstari kuna paipu ya rangi nyeusi ambayo itatumika katika kunyunyizia mimea hii maji. Mbinu hii itasaidia kila mmea kupata maji.

Shambani mimea imeweza kupandwa kwenye mistari ilionyooka. Kuna mimea kama vile sukuma wiki , kando ya mimea hiyo kuna pipu. Pipu hizi ni za rangi samawati na pia nyeusi zinatumika kunyunyizia mimea hii maji. Tendo hili limesaidia mimea kunawiri vyema.

Katika shamba hili tunaona ya kwamba mkulima wetu ameweza kutengeneza matuta na matuta haya yataweza kumsaidia katika kupanda mbegu au mimea. Katikati ya matuta, tunaweza kuona kwamba paipu zimeweza kuelekezwa na maji kuingia. Hii ni mbinu pia ya kunyunyizia mimea maji.

Katika shamba hili tunaeza kuona ya kwamba mkulima wetu amepanda mbegu zake na kisha kupanga, pipu ndogo tatu, na kisha pipe kubwa yenye rangi nyeusi na rangi ya samawati, pipu hizi zitatumika katika unyunyizi wa maji katika mimea yake.

Katika shamba hili mimea imeweza kupangwa kwa mpangilio na pia kuna paipu za rangi nyeusi ambazo zimepangwa kwa mstari. Paipu hizi hutumika katika kunyunyizia mimea hii maji.

Mkulima huyu anatumia mbinu ya kinyunyuzio kunyunyuzia mimea yake. Mbinu hii ni nzuri kwa sababu hauitaji kukuwa hapo kunyunyuzia mimea yako maji na hii inaweza kusaidia kukokoa muda wako.

Katika shamba hili tunaweza kuona bomba la maji. Na bomba hili limeweza kutumika katika unyunyizi wa maji katika mimea. Na tunaweza kuona kwamba hii ni muhimu sana sababu mimea hii imenawiri vyema sana.

Katika shamba hili tunaweza kuona mimea yaliyopandwa, na tunaona kwamba mkulima wetu anatumia mbinu ya pipu kunyunyuzia mimea yake maji. Pipu hizi zimeweza kupangwa kwa mpangilio ndiposa kila mmea uweze kupata maji.

Mkulima ameweza kupanda mimea yake kwa mpangilio. Mimea hii iko katika mistari sambamba na katika kila mistari kumewekwa paipu ya rangi nyeusi, paipu hii inatumika katika kunyunyizia mimea hii maji.

Katika shamba hili mimea imeweza kupandwa kwa mistari iliyonyooka, kando ya mimea hii kuna paipu za rangi nyeusi ambazo zinatumika kunyunyizia mimea hii maji, hii imesaidia mimea kunawiri vyema.